Kwa picha hii tunaona timu ya wanawake, ya kadanda iko pamoja, wako tayari kunza mpira ule kwenye uwanja, nyuma yao kuna watazamaji ambao wameti chini, na kuwatazama wanachokifanya.